Mzee mmoja amesimama mbele ya umati akitabasamu akiwa amevalia suti yenye milia myembamba. Karibu naye mwanamume mwingine amevaa fulana ya vesti na kofia ya rangi ya machungwa. Akiwa amekono wake juu kwa ishara ya salamu. Wafasi wengine wamesimama nyuma yao baadhi wakiwa wamevalia kofia za rangi ya machungwa zenye maandishi azimio. Tukio hili linafanyika nje la jengo lile jengo likionekana nyuma. Mikrofoni za vyombo vya habari zimewekwa mbele yao.

Kwenye jukwaa la sherehe mwanaume aliyevalia suti anashikilia biblia takatifu anatabasamu huku akizungumza kwenye maikrofoni . Pembeni yake mwanamke aliyevalia joho jeusi na rangi ya nyekundu na mwingine aliyevalia vazi jeupe lenye lenye michoro ya dhahabu na nyekundu wanaonekana kumsikiliza kwa makini. Bango ya live kasarani stadium inaonekna juu kulia. Chini kushoto kuna maandishi, The inaguration of his exellency William Samoei Ruto umati wa watu unaonekana kwa nyuma.

Katika ofisi msichana mdogo ameketi katika kiti kirefu, cha starehe akivalia suruali nyeupe na wali ya waridi, na viatu vya buluu, anaonekana akisubiri, mbele yake kuna meza yenye kompyuta ya hp na kamera iliyowekewa kwenye miguu mitatu, wamama wawili waliovalia suti na tai wamesimama karibu na meza, wote wawili wametabasamu wakinagalia kompyuta, mwanamke ameketi mbele ya kompyuta anaonekana akifaili, nyuma yao kuna rafu za mbao zilizojaa mafaili.

Ndani ya sanduku la kadipodi kuna pasipoti kadhaa za rangi ya bluu zilizopangwa kwa uangalifu. Kila pasipoti inanembo kubwa ya dhahabu na maandishi yanayosomeka jumuia ya Africa mashariki na jamuhuri ya Kenya. Pembeni ya pasipoti hizo safu zina majiraha meupe hafifu zinasimama wima sehemu ya plastiki hiyo iliyofifia inaonekana kushoto kwa masaduku.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe, ameketi mbele ya kompyuta akichukuliwa alama za kidole kwa kifaa cha elektoniki. Anazungukwa na wanaume waliovaa suti na sare rasmi, wakifuatilia kwa umakini. Pembeni, kuna kamera, kompyuta, simu ya mezani na vifaa vingine vya kidijitali. Wanaashiria usajili wa huduma ya serikali.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wa wanawake wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye maandishi Kenya, wanaonekana wakiwa watano wakitabasamu wakiangalia kamera. Mmoja kati yao anashikilia mipira miwili ya rangi ya machungwa na mipira hiyo ina alama za x3 . Wachezaji hawa wamejipanga mmoja mbele, wawili katikati na wawili nyuma. Huku wote wakiwa na nyuso zao zenye furaha.

Umati wa mashabiki wenye shauku kubwa wamesimama kwenye jukwaa la uwanja wakishangilia kwa nguvu. Wengi wao wamevalia mavazi yanayoonyesha rangi za bendera ya Kenya na wengine wakishikilia bendera. Mmoja wa mashabiki anapuliza vuvuzela ya kijani. Huku wengine wakiinua mikono yao juu katika hali ya msisimko wa hali ya juu ya wakati wa mchezo.

Wachezaji wa timu mbili za mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Timu moja imevalia jezi za rangi ya manjano na nyingine imevalia jezi za rangi ya kijani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya nyeupe iliyoandikwa nambari kumi na sita na inaonekana kama walinda lango. Upande wa juu kushoto kwa picha kuna skrini inayoonyesha alama za michezo. Nyuma ya uwanja kuna umati mkubwa wa watu imetawanyika kwenye viti wakishuhudia mchezo. Hali hii inaonyesha kuwa ni mchezo wa soka unaendelea.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mchezo wameketi kwenye majukwaa ya uwanja. Wakifwatilia tukio kwa makini. Wamevalia mavazi ya rangi mbali mbali ya hasa, fulani ya nyekundu, kijani, na ya rangi nyingine. Baadhi yao wanazungumza na kutabasamu, huku wengine wakitazama mbele kwa makini. Wakionyesha hisia tofauti za msisimko na mashabiki wakati wa mchezo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi ya njano na nyekundu, wanaonekana wakishangilia na kuwatambua mashabiki. Mashabiki wengi wamevalia nguo za njano wakiwa wamekaa kwenye viti vya bluu vya jukuwaa baadhi yao wananyosha mikono juu wakionyesha furaha. Mandhari yote inaonyesha msimuko wa mchezo wa mpira wa miguu.

Watu kadhaa wanashughulikia nyaraka nje chini ya hema jeupe. Mwanamke mwenye barakoa nyeusi amesimama karibu na meza. Mwanaume mwenye koti jeupe ndiye daktari na barakoa ya blue ameketi akichukua alama za kidole cha mwanamke huyo mwenye karatasi. Pembeni yake mtu mwingine anajaza fomu juu ya meza. Kuna stempu na karatasi mbalimbali zikiwa zimetandazwa.

Bango la kielektroniki lenye kichwa kikuu cha habari usuluhishi linaendeshwa na mahakama nchini Kenya, picha imegawanya sehemu mbili, upande moja ina nyundo wa jaji ikiashiria mfumo wa sheria, na upande mwingine wa manjano una machoro rahisi inaonyesha msuluhishi akisaidia pande mbili hasimu kupata suluhu.

Jalada la mbele la chapisho rasmi la idara ya mahakama ya Kenya. Juu kabisa kuna nembo ya taifa na nembo ya mahakama. Kichwa kikuu cha habari kinachoandikwa kwa herufi kubwa kinasomeka mwongozo wa sera na taratibu za rasmi na watu. Chini yake kuna picha maridadi ya jengo kuu la mahakama ikiashiria uzito wa waraka huu muhimu.

Wakati wa mechi wa mpira wa mkono mchezaji mmoja alievalia Sera nyeupe anajaribu kurusha Mpira uku akizuiwa na wachezaji wawili wa timu mpinzani .wachezaji wa timu mpinzani wa sare za blue ananyanyua mkono yako juu kujaribu kuzuia shuguli hilo mechi inachezwa kwenye uwanja wa nje na umati wa washabiki unafwatiliwa kwa makini kutoka kwenye jukwa.

Mchezaji wa mpira wa kikapu mwanamke aliyevaa jezi ya bluu na nyeupe na nambari kumi na tano anaruka hewani akijaribu kufunga kikapu. Ana nywele zilizofumwa na imefungwa kwa mkia mrefu .Mchezaji mwingine mwanamke amevalia jezi nyekundu ameinua mikono wake juu akijaribu kumzuia. Watazamaji wamekusanyika kwenye majukwaa nyuma yao na uwanja ni wa rangi cream na kuna nguzo za chuma zinazoonekana.

Rundo kubwa la takataka, zimetawanyika kando ya barabara, zikionyesha uchafu mwingi, takataka hizo zinajumuisha plastiki nguo za rangi mbalimbali kama buluu, nyekundu na kijani, pamoja na vifaa vingine, vilivyooza, ardhi inaonekana kuwa na udongo, na kuna sehemu zenye maji chafu, hali inaonekana kuwa chafu na isiyo salama.

Kundi la wasichana wanne wa kiafrika, wakiwa wamesimama nje. Wote wanne wamevalia fulana nyeupe zilizochapishwa nembo ya Gor Mahia na baadhi yao wana mitandio ya rangi ya kijani na nyeupe. Mmoja wao ameshikilia chupa ya soda mkononi. Wanaonekana wakiwa na tabasamu wakionyesha kuwa ni mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia. Nyuma yao kuna gari jeupe, miti na majengo mengine. Hali hii inaonyesha kuwa ni mashabiki wa michezo, labda baada au kabla ya mchezo wa soka.

Hii ni kituo cha huduma kenya kundi la viongozi na maafisa walio valia suti nadhifu wamekusanyika, wanajadili jambo kwa umakini mbele ya ukuta kazini kubwa ya huduma kenya, mwasiasa mmoja anaonekana akitoa maelezo kwa wenzake huku wanainchi wachache wanakisubiri huduma pembeni.

Umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wanawake wamejipanga kwenye poleni ndefu mbele ya jengo la kituo cha huduma. Wanasubiri kwa subira kupokea huduma za serikali. Baadhi ya wanawake watoto wao wadogo. Mandhari inaonyesha shughuli za utoaji huduma kwa umma katika eneo lenye watu wengi.

Katika ofisi ya kisasa ya huduma watu wanne wamesimama karibu na kaunta ya mbao ile yajaa kompyuta, mtu mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo, mwanaume mwingine amevalia shati jeupe na mistari mekundu akionekana akieleza kitu huku akitabasamu. Mwanaume mwenye suti jeusi na mwingine mwenye shati jeupe na nembo ya huduma wanasikiliza mabango mekundu na kijani iliyoandikwa Transforming Public service and delivery yanaonekana mbele.

Tunaona ndani ya jengo la Huduma Centre. Eneo lenye kaunta ndefu na vibanda vya huduma vimepangwa. Kuna wafanyakazi kadhaa wakiwa wameketi nyuma ya kompyuta, wakihudumia wateja au wakiwa tayari kuwahudumia. Tunaona mteja mmoja aliyevaa shati nyeupe na skati nyeusi akihudumiwa. Juu ya kile kibanda kuna mabango yanaoonyesha huduma iliyotolewa kama vile uwezo fund services na SHA services . Kuna peni za ndani na taa nyingi.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye furaha na msisimko wa hali ya juu wamesimama kwenye jukwaa la uwanja, wakiwa wameinua mikono yao juu hewani na kushangilia kwa sauti kubwa. Wengi wao wamevalia mavazi mekundu na wanajivunia kupeperusha bendera za Kenya, huku uso yao zikionyesha tabasamu na shukrani kubwa, wakiunga mikono timu yao kwa ari.

Chini ya banda lenye paa la bati , shughuli ya utoaji huduma inaendelea. Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na skafu nyekundu ameketi kwenye meza ya mbao yenye bao chenye info desk akipitia nyaraka .Watu wengine wakiwemo kundi la vijana na mwanamke aliyevalia mavazi ya waridi wameketi kwenye madawati na viti vya plastiki wakisubiri kuhudumiwa.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wote wakiwa wamevalia jezi la rangi ya blu na nyeupe wenye maandishi Bandari FC wamekusanyika karibu na mmoja wao wakishangilia . Mchezaji mmoja mwenye kichwa kipara ameweka mkono wake kichwani kwa mchezaji mwingine . Wengine wamekumbatiana wakionyesha furaha na umoja bali ya mafanikio au bao . Wote wanaonekana wakitabasamu na kushiriki katika shangwe.

Kwenye eneo la nje lenye miti na nyasi, kundi la watu, wamekusanyika karibu na meza ya mbao, mwanamke mmoja amevaa suti nyeusi, na ameketi kwenye kiti cha buluu, akiandika kwenye karatasi, watu wengine wamesimama karibu naye akitazama na kujaza fomu, mwanamke mmoja amevalia kofia lenye pamba, na vazi la rangi ya kijani, na michoro ya manjano, akiwa ameshika mtoto mdogo, inaonekana kama shughuli ya usajili au huduma ya umma, inayofanyika nje.

Jadara ya ripoti rasmi, kutoka idara ya mahakama ya Kenya, juu ya ukurasa kuna nembo ya taifa na jina ya judiciary , kichwa kikuu cha ripoti kilichoandikwa kwa herufi kubwa kinasomeka hali ya mahakama, na utoaji haki mjadala una rangi ya kijometri na rangi ya dhahabu na nyeupe, kuonyesha ni waraka muhimu.

Rais wa zamani Urhuru Kenyatta na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wako katika mazungumzo ya karibu, Kenyata amevalia suti nyeusi na tai ya buluu yenye michirizi, Maraga amevalia vazi lake rasmi la kijaji, joho jeusi lenye utapeli ya kijani na dhahabu na wigi jeupe la kidheria kichwani , wote wawili wanaonekana kuwa katika mjadala mzitu wakitazamana ana kwa ana mbele ya jengo.

Mwanariadha wa kuruka mbali anatoka kwa kishindo kwenye shimo la mchanga na kusababisha mchanga mwingi kuruka hewani. Amevalia mavazi meupe ya mchezo na anaonekana mwenye furaha na kuridhika na urukaji wake. Kwa nyuma, majukwaa ya uwanja yenye rangi nyekundu na kijani yanaonekana yakiwa na watu wachache.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanashindana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja aliyevalia jazi nyeupe na kaptura nyeupe na bluu, ikiwa na mkono moja juu, mchezaji mwingine amevalia jezi ya kijani kibichi na rangi nyekundu akindaka mpira wa rangi ya bluu na majano, nyuma yao kuna majukwaa na watazamaji kwenye viti wa bluu na nyekundu, watazamaji wengi wamevalia barakoa.

Kituo cha huduma kwa umma kinaonyesha kaunta zenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Mwandishi ameketi nyuma ya kaunta, amevaa shati jeupe na barakoa ya blue akihudumia wateja. Nyuma yake ukuta umepambwa kwa mabango ya ujumbe unaoelezea huduma za serikali kwa urahisi na fastness . Pia kuna ubango jeusi linalotaja jeti cha polisi. Juu ya kaunta kuna namba za usajili zikionyesha namba 10 na 4 na namba 15.

Mwanaume amesimama mbele ya bendera ya Kenya na ile ya Milimani High Court Civil Division . Amesimama nyuma ya meza yenye maikrofoni akizungumza. Mwanaume huyu amevalia suti ya blue na tai ya rangi ya waridi na anaonekana akitabasamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha maeneo ya Milimani High Court Civil Division na nembo ya mizani ya haki.

Mfereji mrefu na mchafu uliojaa maji ya kahawia, ukiwa umezungukwa na udongo na mawe. Sehemu hii inaonekana kama mradi wa ujenzi wa miundombinu au ukarabati wa barabara. Nyuma ya mfereji, kuna barabara na baadhi ya magari yameegeshwa kando. Kuna jengo ndogo la rangi ya beige linaloonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria maendelezo ya miundombinu au ujenzi wa mitaro ya majitaka.

Kundi la watu wazima wakiwemo viongozi na wananchi wamekusanyika karibu na mwanamke aliyemshika mtoto mdogo. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe na saa ya dhahabu, anamkabidha mwanamke huyo hati. Mtoto mdogo ana nywele zilizosukwa na rasta zenye rangi nyekundu. Nyuma yao kuna mabango makubwa yenye nembo ya huduma Kenya na ujumbe unaohusu huduma za umma. Wanaume wengine waliovalia suti wamesimama nyuma wakifuatilia tukio hilo.

Umati mkubwa wa mashambiki wenye jukwaa kubwa wamesimama kwenye jukwaa la uwanja wakishangilia kwa nguvu, wengi wao wameinua mikono yao juu wakipeperusha bendera za Kenya na kupiga kelele za ushambiki. Wengi wamevaa jezi za timu wakionyesha hari na upendo kubwa kwa timu yao.

Jengo la rangi ya manjano lina paa jekundu linaonyesha ofisi ya kudhibitisha paspoti chini ya idara ya uhamiaji. Mbele ya jengo hilo kundi la wanaume wamekusanyika. Mwanaume mmoja amevaa sare ya kijeshi na barakoa ya blue akiwa amesimama karibu na bango la matangazo. Wanaume wengine wawili wakiwa wamevalia suti wanazungumza mbele ya mlango wa ofisi. Mwanaume mwingine amevalia kofia ya blue na anabeba barakoa akisubiri nje.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wanaruka hewani uwanjani, wakigombea mpira uliojuu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe yenye milia na kaptura za buluu, mchezaji mwingine amevalia jezi ya manjano na kijani na kaputura za manjano akipiga mpira kwa mguu wake. Mpira wenyewe una rangi ya kahawia, na buluu. Nyuma yao kuna majukwaa ya watazamaji wenye viti vya rangi ya nyekundu na kijani, mabango ya matangazo ya mpira wa mguu unaonekana kando ya uwanja.

Passpoti mbili ziko juu ya sehemu nyeupe, kushoto kuna passpoti ya rangi ya ( blue) iliokolea ,kikiwa na nembo ya dhahabu na maandishi,(republic of Kenya) na (Harambee)kulia kuna passpoti nyingine ya rangi ya ( blue) ilioko kwa kidogo yenye nembo na dhahabu inamaandishi(East African Community ) na (Republic of Kenya) .Upande wa kushoto kuna kikapu kilicho ombwa kwa shangazi yenye rangi za bendera ya kenya, kikijaa kalamu kulia kidogo kuna sanamu ya punda mlia yenye mistari nyeusi na nyeupe.

Monitor mweusi ya kompyuta ya HP inaonyesha ukurasa wa mtandao wa Miwasko ukiwa na fomu ya maombi ya huduma mpya. Kwenye fomu hiyo kuna sehemu tupu ya kujaza taarifa kama vile jina la muombaji, namba ya kitambulisho, anwani, namba ya simu na namba ya pini. Juu ya ukurasa kuna mieno na alama za mtandao ya kijamii kama Facebook , Twitter na LinkedIn . Mkononi unaonekana ukieleza kwenye skrini huku nyuma ukiwa na meza na watu wachache wakiwa wamekaa.

Ndani ya ofisi ya kisasa ya huduma ya Kenya, shughuli za utoaji huduma zinaendelea. Afisa mmoja ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta huku maafisa wengine na wateja wakionekana kwa nyuma. Ofisi imepambwa kwa maputo ya kijani na ina madawati mingi na viti vya wateja katika mazingira ya kitaalumu na yenye mpangilio.

Umati mkubwa wa mashabiki wa soka wamekusanyika jukwaani wakishangilia na kupiga kelele. Wanawake wengi wamevalia jezi za rangi ya bluu na nyeupe zenye milia. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa fulana ya bluu na ameshikilia mtoto mdogo. Wengine wananyoosha mikono yao juu ikionyesha furaha na msisimuko mkubwa wa mchezo. Mwanaume mmoja amevalia kofia ya bluu na ameshika tarumbeta.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia fulana za kijani na nyeupe zenye nembo ya goma ya ambamba wanakusanyika nje wakishangilia na kuonyesha msisimko. Baadhi yao wameshika fimbo au kifaa kinachoonekana kama nyundo. Moto mkubwa umewaka mbele yao ukitoa moshi. Vifuniko viwili vikubwa vya mapipa ya rangi ya kijani viko chini kikiwa na maandishi. Bendera nyupe inaonekana kwa mbali.

Chini ya hema jeupe, kuna meza ndefu ya mbao ambapo watu wanatoa huduma kwa umma. Mwanamume mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo, huku mwanamume mwingine amesimama akimkabidhi nyaraka. Watu kadhaa wamejipanga foleni nyuma yao, wakisubiri kuhudumiwa. Bango jeupe lenye maandishi linasoma DCI Product , linaonekana nyuma. Kompyuta ndogo inaonyesha fomu ya usajili.

Chini ya hema, afisa aliyevaa shati nyeupe na kizibao cheusi anafanya shughuli ya usajili, akitumia kompyuta ndogo na kifaa cha elektroniki, mbele yake watu kadhaa wamejipanga kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa, mmoja anashikilia karatasi akitazama chini, kwa mbali kuna umati mkubwa wa watu.

Wananchi wanapokea huduma mbalimbali za serekali katika kituo cha moja kilicho wekwa nje chini ya hema. Afisaa mmoja wa kike ameketi kwenye dawati ya mbao yenye bango linayoonesha huduma ya cheti cha tabia njema , raia wengine wana hudumiwa kwenye meza ya pili iliyofunikwa na kitambaa kijani. Mabango mengine yanaelekeza kwenye huduma za NTSC na NHF,watu wengi wakiwemo afisaa na wananchi wamevalia barakoa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia inayojulikana kaoboi na miwani ya jua akiwa amesimama mbele ya umati wa mashabiki wa kenya nazungumza na kutabasamu huku akionyesha mkono yake, nyuma yake mashabiki wengi wamekusanyika wakishangilia na kushika bendela za kenya. Bango kubwa la HSBC linaonekana mbele yao.

katika kituo cha uduma kwa uma, kilicho jaa watu, maafisa wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa na kitamba cha rangi kijani. Wananchi wamesimama mbele yao wakisubiri kuhudumiwa, huku maafisa wakiendelea na kazi ya usajili, wengi waliudhuria wakiwemo maafisa wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za afya, wakati wa tukio hii lenye shuguli nyingi,

Kundi ka watu wazima wakiwa ni wanawake na wanaume wamekusanyika katika mazingira ya ndani. Wengi wa wanaume wamevalia suti huku wanawake wakivalia mavazi rasmi au ya kitaaluma. Wawili katikati wameshika nyaraka au vitabu .Mwanamke mmoja amevalia gauni nyeusi na shanga nyeupe shingoni na akishika failini ya kijani, mwanaume karibu naye amevalia suti nyeusi na tai ya manjano akishika daftari jeupe kila mtu anaonekana akitabasamu na kufurahia tukio.

Tunaona kikundi la watu wazima, huenda maafisa au viongozi wakiwa ndani ya chumba rasmi. Mbele mwanaume mwenye koti nyeusi na tai nyekundu anashika kitu cha buluu akitabasamu pamoja na mwanamke aliyevalia koti nyeusi na miwani, nyuma yao kuna watu wengine waliovalia rasmi, mazingira yanaashiria tukio muhimu.

wafanyi kazi waliovalia sare za kambuni yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijivu wako kazini ofisini au kituo chao hudumu cha wateja. Mwanamke mmoja anasimama katikati akitabasamu mbele kaunti iliyo na treli mingi za buluu zilizochazwa kadi au nyaraka zilizopangwa kwa utaratibu. Wenzake wengine wanaendelea na kazi zao, mmoja anatumia kompyuta huku mwingine akipitia makaratasi.

Ndani ya kituo cha huduma, umati mkubwa wa watu umeketi kwa utulivu kwenye safu za viti wakisubiri kupata huduma, afisa wa polisi aliyevaa sare za kaki na kubeba bunduki anatembea akisimamia usalama, kwa nyuma kuna kaunta za huduma zenye kompyuta katika mazingira yenye shuguli nyingi.

Mandhara hapa ni nyota juu. Kuna duara nyekundu lenye alama ya njiwa mweusi anayeruka. Ameshika tawila mzeituni mdomoni. Chini ya alama hiyo neno Jubile limeandikwa kwa herufi kubwa na nyekundu. Chini kabisa neno mbele pamoja limeandikwa kwa herufi ndogo na nyekundu. Rangi kuu zinazotumika ni nyekundu na nyeusi.

Wanawake kadhaa wameketi katika viti vya chuma wakimwangalia mwanume mzee aliyekaa mbele yao, mmoja wa wanawake hao aliyevaa fulana nyeupe yenye maandishi, ameshika bahasha wengine wamevalia nguo tofauti, nyuma yao kuna madirisha yenye milango ya chuma iliyofunguliwa na bendera ya Kenya, inaonekana upande wa kulia, wote wanatazama kwa makini wakionyesha ishara ya kusikiliza kwa makini.

Mwanaume amevaa kitambaa cheupe chenye maandishi mekundu na nembo ya jogoo kikiwa kimewekwa juu ya paji la uso na kingine kikifunika mdomo wake. Maandishi yanaonekana kusema kura kwa moyo na kano. Mwanaume anaonekana kuwa na sura nyusi. Picha inaonyesha umakini kwenye ujumbe wa kisiasa.

Mwanamke aliyevalia joho nyeusi na joho nyeupe na buluu anamkabidhi mwanume aliyevaa suti nyeusi na tai ya dhahabu, faili nyekundu iliyopambwa, wote wanatabasamu na kuonekana wenye furaha, nembo ya dhahabu inaonekana kwenye faili, kwa nyuma kuna gunzo ya dhahabu, na mandhari isiyoeleweka.

Uwanja wa mipira wa miguu wenye nyasi za kijani umejaa watazamaji waliofurika kwenye jukwaa. Wachezaji wawili wa soka wako katikati ya uwanja wakikimbia kwa kasi, mchezaji mmoja amevaa kijezi ya manjano na kijani akiwa karibu na mpira wa miguu mweupe na buluu. Mchezaji mwingine amevaa jezi nyekundu na kaptula nyeusi akifuatilia mchezo kwa kasi mkubwa ,mpira umewekwa karibu na kona ya uwanja, iliyowekelewa mstari mweupe uko tayari kwa kuchezwa.

Watu kadhaa wako chini ya hema wanangoja kuhudumiwa, mwanamke aliye vaa vesti ya kijani anaonekana kusaidia mwanaume aliye vaa fulana ya mistari nyekundu, na nyeupe watu wengine Wamevalia sare nyeupe na barakoa. nyuma Yao Kuna bendera zenye maandishi huduma mash, na nhif na Kuna compyuta zinazo tumika.

Kituo cha huduma kinacho onekana kuwa na shuguli nyingi, likiwa na kaunta ndefu la mbao na kompyuta kadhaa, watu wengi wameketi nyuma ya kaunta wakitumia kompyuta kuhudumia wateja, wawili kati ya wateja wanaume wawili wamesimama kwenye kaunta, wakitumia simu zao, ukutani kuna bango kubwa la kijani lililoandikwa Huduma Centre, na bango jekundu la photo copy and scans , watu wengine wanaonekana kwenye ciber cafe .

Eneo la huduma kwa wateja linaonyesha kaunta ndefu na viti vya kisasa vya kupumzika vikiwa vimepangwa mbele. Wachapaji kadhaa wamekaa kwenye kaunta kila mmoja akiwa na kompyuta yake wakihudumia wateja. Nyuma yao kuna mabango makubwa yenye rangi ya nyekundu na kijani wakitangaza huduma mbalimbali za serikali. Mabango yana namba na vituo vya huduma ikiwemo jeti cha kabali cha polisi, mustahili wa polisi na huduma za NTA. Baadhi ya watu wamesimama wakizungumza.

Mwanamke amevalia koti jeusi, shati jeupe na mkufu wa lulu akitabasamu mbele ya mikrofoni . Nyuma yake kuna ukuta wa kijani kibichi na nembo za Tume ya Huduma ya Mahakama zimetawanyika. Chini ya picha kuna kiwekezo chenye jina Ms. Helene Rafaela Namisi na maelezo Interview for the position of Judge of the High Court .

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa kikapo wanawake wote wakiwa wamevalia jezi cha rangi ya bluu na nyeupe zenye number tofauti .Wamekusanyika uwanjani wanaonekana wakizungumza ama wakipanga mbele ya mchezo. Wengi wamevaa socks ndefu nyeusi na viatu vya mchezo ,nyuma yao kuna jukwaa na watazamaji kwenye viti yenye rangi ya kijani na nyekundu. Na baadhi ya watu wameketi wakitazama.

Mashabiki wa Kenya wamekusanyika jukwani wakishangilia kwa bidii, bendera ya Kenya inapepea juu, ikishikiliwa na baadhi yao. Wengine wamevalia fulana nyekundu za timu, na bendera nyingine ndogo inaonekana chini. Umati unaonyesha furaha, wakionyesha mkono juu kuashiria ushindi. Kauli mbinu kubwa, nyeusi na nyeupe iliyoandikwa lets go Kenya inaonekana nyuma yao. Baadhi wamekaa wengine wamesimama, wanaonyesha msisimuko mkubwa.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye michoro za rangi ya chungwa , wamekusanyika uwanjani wakishangilia . Mmoja wao amevalia jezi ya kijani kibichi na kaptura za kijani . Wengi wamekumbatiana na kuinua mikono juu wakionyesha furaha . Baadhi yao wamevalia soksi ndefu za rangi ya chungwa . Nyuma yao kuna jukwaa la watazamaji iliyojaa watu .

Watu watatu wenye furaha wanaonekana pamoja katika tukio la uma labda ya mchezo. Mwanaume wa katikati amepaka rangi za bendera ya Kenya usoni, amevaa miwani ya jua na jezi nyekundu na nyeusi. Mwanamke wa kushoto anakofia nyeupe na mkufu mweupe. Mwanamke wa kulia amevaa vazi la kichwa lenye manyoya . Wote watatu wanatabasamu na wanafurahia tukio hilo.

Jukwaa la sherehe linaonyesha miongoni wawili wamesimama mbele ya umati wa watu walioketi. Mwanaume avaa suti ya kijivu na tai ya manjano akitabasamu. Pembeni yake mwanamke amevalia joho refu kitaalamu yenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani pamoja na kola nyeupe yenye rinda. Nyuma yao mwanaume mwingine mwenye joho nyeusi na skafu nyekundu anasoma kutoka kwenye hati. Sehemu ya mbele ya jukwaa imepambwa kwa maua meupe.

Jukwa linaoonyesha mwanamke aliyevalia joho nyekundu na nyeusi akisimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya jamhuri ya Kenya na ananyoosha mkono wake juu akiwa ameshika kitabu cheusi. Pembeni yake mwanamume amevaa suti nyeusi na tai akisikiliza kwa makini. Kulia kwake mwanamke mwengine amevalia joho la kijivu na kitambaa chekundu akiwa amevalia bakora jekundu usoni. Bendera za Kenya zinasimama wima nyuma yao na pazia nyekundu inaonekana pembeni.

Shughuli ya usajili au matibabu iliyofanyika chini ya hema ya rangi ya kijani na nyeupe. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu, baadhi wakiwa wamevaa sare nyeupe na nyekundu, wakisaidiana na raia wengine. Kila mmoja amevalia barakoa. Mwanamke mmoja amesimama mbele akishikilia file . Computer ya mkononi, printer na chupa za maji zimepangwa mezani. Nyuma yao kuna umati wa watu wakiwa wamekaa wakisubiri huduma.

Hiki ni cheti halisi cha kuzaliwa cha jamuhuri ya Kenya. Taarifa zinaonyesha mtoto wa kike aliyezaliwa katika hospitali ya Embu, wilaya ya Embu magharibi, mkoa wa mashariki, ingawa maelezo muhimu kama majina na tarehe yamefichwa. Cheti hiki kimetiwa sahihi na mjasili msaidizi wa wilaya.

Tunamuona Jaji Mkuu wa Kenya, Martha Koome, pamoja na Rais William Ruto wakitembea bega kwa bega ndani ya jengo rasmi. Jaji Mkuu amevalia vazi lake rasmi ya kimahakama ya rangi nyeusi na nyekundu, huku Rais amevalia suti ya rangi ya buluu na tai. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kuonyesha furaha.

Tunaona umati mkubwa wa watu wakishangilia kwa furaha na hamasa katika tukio la umma labda ni mechi ya mchezo au sherehe. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu nao wameinua mikono yao ewani kuonesha bashasha katika kuna bendera kubwa lenye rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi . Zenye nebo za ngao na mkuki ikifanana na bendera ya kenya.

Tunaona uwanja mkubwa wa riadha wenye wimbo ya rangi ya kahawia na sehemu ya ndani yenye nyasi. Watazamaji wengi wamejazana majukwaa ya uwanja wakishuhudia shughuli zinazoendelea. Kwenye wimbo na sehemu ya ndani yenye nyasi wanariadha mbalimbali wanaonekana wakishiriki au wakijiandaa kwa mashindano ya riadha. Baadhi ya vifaa vya riadha pia vinaonekana.

Tunaona kikundi cha wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanyika katika duara, wakikumbatiana ishara ya umoja na ushirikiano. Wachezaji wengine, wamevalia jezi ya rangi ya njano na kaptura nyeusi huku mmoja akiwa amevalia jezi ya rangi ya zambarua. Nambari ya inaonekana wazi. Mandhari nyuma yao kuna uwanja mpira wa mguu wenye nyasi na viti vya bluu kwenye uwanja zinaonekana zikififia.

Tunaona eneo la huduma kwa wateja, labda katika ofisi ya Huduma Center nchini Kenya. Kwenye picha kuna dawati kubwa jeupe lenye maandishi Information Desk na nembo ya Huduma Kenya. Nyuma ya dawati kuna wanawake wawili waliovalia sare zinazofanana, mmoja akiwa amekaa na mwingine amesimama, wote wakiwa tayari kutoa huduma. Kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango yenye maneno ya maelezo kuhusu Huduma Center.

Tunaona wanawake wawili wakicheza mpira wa kikapu kwa bidii, kwenye uwanja wa ndani, mchezaji aliye kushoto amevalia sare nyeupe na anadriboli mpira kwa umakini mkubwa, huku uso wake ukionyesha azma mchezaji wa kulia amevalia sare ya buluu na anajaribu kushika mpira huku akiinua mkono wake juu. Nyuma yao ndivyo watazamaji nguo ya rangi nyekundu, kijani ya kibichi na nyeusi vinaonekana vikififia.

Tunaona mechi ya mpira wa miguu ukiendelea kwenye uwanja. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wakiwa wamevalia jezi tofauti kama vile za rangi za manjano, nyekundu na nyeusi. Mpira unaonekana ukiwa hewani upande wa kulia. Nyuma ya wachezaji umati mkubwa wa mashambiki umejaa viti vya uwanja ambao baadhi ya sehemu zake inaonekana bado hujakamilika.

Tunaona timu ya wachezaji wa mpira wa kikapu wa kiume wakiwa wamejipanga mstari ndani ya ukumbi wa michezo. Wote wamevalia jezi nyeupe na nyekundu zenye maandishi Kenya kifuani. Wanaonekana wakiwa kwa makini na wenye sura nzito wakitazama mbele. Nyuma yao kuna screen kubwa au bango la kidigitali linaloonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa. Viti vya mashabiki vya rangi ya manjano vinaonekana vimefifia nyuma.

Chini ya hema maafisa watatu wameketi nyuma ya meza ya mbao ,wakiendelea kutoa huduma kwa umma. Wanatumia kompyuta ndogo, nyuma yao kuna viti vingi vya plastiki ya bluu. Mabako yaliyo bandikwa yanaonyesha huduma zinazotolewa ni pamoja na fomi ya polisi na cheti cha tabia nje chema cha DCI . Kundi la wananchi wengi wao wakiwa wanawake wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma.

Umati mkubwa wa mashambiki wa raga wa Kenya , wakiwa wamevalia jezi nyekundu na wengine mavazi ya rangi za bendera . Wamesimama kwa furaha kwenye majukwaa ya uwanja, baadhi yao wanapinga makofi na wengine wanashangilia na kupiga picha, wakionyesha usha kwao kubwa ya uzalendo huku wakifuatilia mchezo. Majukwaa ya uwanja yanapanda juu ya anga yenye imekumbikwa na mawingu.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu. Wengi wamevaa nguo za kijani na nyeupe wakishangilia. Katikati kuna mwanamke aliyevaa jezi nyeupe ya soko na koti, akishikilia kitambaa cha timu ya Gor Mahia chenye rangi ya kijani na nyeupe. Watu wengine kwenye umati wanaonekana wakishangilia na kuimba, huku baidha wakiwa na vifaa vya kikunga tumia mkono. Mazingira yanaonekana kuwa kwenye uwanja wa mchezo.

Shabiki mmoja mwenye shoka kubwa aliyevaa kofia yenye rangi nyeusi na njano, na jezi ya njano ya Tusker, anatembelea kwa mguu akiwa katikati ya umati. Ananyosha mikono yake imevaa bendera ya Tusker mabegani, huku akipiga kelele za ushabiki na hisia kali. Anazungukwa na mashabiki wengine wengi, wote wakiwa wamevalia jezi za njano ya timu yao wakionyesha hali ya upendo mkubwa wa klabu yao uwanjani.

Wanaume wawili wakiwa wameketi kwenye meza ya mbao wakiandika kwenye karatasi. Mwanamume aliye upande wa kushoto amevalia shati ya kijani kijivu, anaandika kwenye daftari ndogo. Mwanamume aliye upande wa kulia amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu na kofia, anaandika kwenye fomu ama hati. Kuna stempu mbili za mkono na vitu vingine vidogo juu ya meza. Nyuma yao, kuna wanawake watatu wameketi kwenye viti vya plastiki vya bluu na wengine wamesimama, wakionekana wakisubiri au kujaza fomu .

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa la rangi mbalimbali likionyesha kivuli kutokana na jua. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamepanga foleni, na wamekusanyika kwa ajili ya huduma mbalimbali ya umma. Juu ya hema kuna mabango yaliyobandikwa ikionyesha huduma zinatolewa kama vile, vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa au kifo na HELP na watu wengine wameshikilia karatasi ama wamejitia kwenye meza wakiwa wamevalia nguo za kawaida wakiwa wameinama chini.

Mkusanyiko mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wanawake, wamekusanyika nje ya lango la kituo cha huduma cha GPO Nairobi. Baadhi yao wamesimama huku wengine wakiwa wameketi chini, wakionekana kusubiri kwa subira. Bango kubwa jeupe linaonyesha wazi jina la kituo hicho, katika mandhari ya watu wanaotafuta huduma za kiserikali.

kazi ya ujenzi inaendelea kando ya mto. Tingatinga kubwa la Hyundai linasimama karibu na shimo refu lililochimbwa ambalo linaonyesha udongo na mabaki ya ukuta wa zamani. Mferiji wa maji machafu unapatikana katikati ya eneo lililochimbwa na bomba la zenge liko kando. Kwa mbali kuna makazi ya watu na daraja. Katika mazingira ya ujenzi wa miundombinu mjini.

Mwanamke aliyevaa vazi rasmi la kimahakama la rangi nyeusi na raba nyeupe, akiwa amesimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya Republic of Kenya . Anashikilia kitabu cheusi ambacho kinaonekana kuwa Bibilia au kitabu kingine cha kuapisha. Anaongelea kwenye maikrofoni, akionekana akitoa hotuba au kuapisha. Nyuma yake kuna bendera tatu za Kenya.

Upande wa juu kushoto, kuna mwanaume aliyevalia vazi jeusi la wakili na wigi ya nyeupe, akishikilia kitabu cheusi, anaonekana akisoma kiapo au hotuba mbele ya mikrofoni kadhaa. Juu kulia mwanaume mwingine pia amevalia vazi la wakili na wigi nyeupe, na anashikilia karatasi na ana tabasamu, anaonekana baada ya kuapishwa au kutoa shukurani. Chini kuna kundi kubwa la wakili wapya wote wakiwa wamevalia mavazi meusi ya wakili na wigi nyeupe, wamesimama pamoja.

Mwanamchezo wa kiume mwenye asili ya Kiafrika yuko katikati ya kuruka juu kwenye uwanja wa riadha labda akifanya kuruka mbali au kuruka mara tatu. Amevalia fulana nyekundu, kapura nyeusi na raba huku akiwa ameandika kwenye kwenye fulana yake. Chini yake kuna njia maalum ya kurukia yenye rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa michezo wenye viti vya rangi nyekundu na nyeupe huku watu wachache wakiwa wameketi pembeni.